Manikeni amevalishwa shati ya kuangazia mavazi ya mtindo wa kisasa pamoja na kofia. Meza ya duara inaonyesha mapambo ya shingoni. Mikufu na mkoba wa rangi ya chungwa. Chini ya meza kuna vitambaa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri wa kuvutia.

Nguo za rangi tofauti zimepangwa, kwenye duka kubwa la mavazi, sakafu ni safi na dari ina taa nyingi zinazotoa mwanga wa kutosha, mwisho wa duka kuna ngazi ya kuelekea ghorofa ya juu, yenye nembo ya Huawei.

Ndani ya duka kuna safu za nguo za wanaume, zilizopangwa vizuri kwenye wavu wa chuma. Sakafu ni safi na kuna taa za dari zinazotoa mwanga wa kutosha. Juu ya sehemu hii, kuna bango jekundu linaloelekeza kuwa hii ni sehemu ya nguo za wanaume.

Duka la, kwenye mabano, Levis, lipo katika jengo la kibiashara lenye vioo vikubwa. Mbele ya mlango, kuna bango jekundu linalotangaza punguzo la hadi asilimia arobaini, kwa baadhi ya bidhaa. Ndani ya duka, kuna mannequini yaliyovaa mavazi ya kisasa, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kuvutia wateja.

Rafu zimepangwa kwa ustadi na zimejaa fulana za rangi mbali mbali kama nyeupe, njano, nyekundu na bluu. Karatasi yenye maandishi inaonyesha kuwa bei ya fulana za wanaume zinaanzia shilingi mia nane. Hii ni duka la nguo ambapo wateja wanaweza kuchagua mavazi yao kwa hurahisi.

Nguzo za nguo zenye mavazi ya watoto zimesimama katikati ya duka kubwa. Rafu zimepangwa kwa mpangilio bora huku benchi likiwa limetengwa kwa ajili ya wateja kupumzika. Sakafu ni safi na mwangaza wa dari unatoa mwonekano mzuri wa bidhaa.

Duka dogo la mavazi na bidhaa mbali mbali likiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa kwenye rafu za mbao. Kuta zimepambwa kwa rangi za kupendeza huku nguo na vikapu vikiwa vimepanguliwa kwa kuvutia. Mandhari yake ni ya kisasa na yenye mvuto wa kipekee kwa wateja.

Ndani ya duka, kuna nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na viatu vimewekwa sehemu ya juu. Meza ya kati ina vitabu vichache pamoja na mkokotoo. Ukuta wa nyuma una mabegi na nguo zilizomilizwa.

Duka la mavazi lina nguo mbali mbali zilizoning'inizwa kwenye mabati ya rangi tofauti tofauti. Juu ya nguo kuna mikoba ya wanawake iliyopangwa vizuri kwenye rafu. Jina la duka limeandikwa kwenye mabano (La Rosa) kwa maandishi makubwa ya rangi ya buluu.

Mannequin amevalishwa kofia kubwa ya manjano. mwani miesusi na gauni jeupe lenye maua. Mbele yake kuna bidhaa mbalimbali kama mikoba, saa, miwani na vito vya thamana. Duka limepangwa vizuri likiwa limejaa mapambo ya mitindo ya kisasa.

Mavazi rasmi, ya wanaume, yamepangwa kwenye wima, kwa kutumia, wanyonge wa plastiki, suti za rangi tofauti kama, nyeusi, kijivu, na kahawia, zinaonekana zikiwa zimeanikwa kwenye duka, sakafu ya duka inaonekana kuwa ya vigae vya rangi tofauti.

Duka la kisasa, la mavazi, limepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Mavazi, viatu na kofia zimewekwa kwenye meza na raki kwa mpangilio unaorahisisha ununuzi. Taa za dari, huangaza vyema bidhaa zote zikiongeza mvuto wa mazingira.

Miwani ya jua na mapambo mbali mbali yamepangwa kwenye rafu ndani ya duka la kisasa. Kuta zimepambwa kwa rangi ya krimu na mistari mikubwa ya rangi nyekundu. Picha kubwa za watu waliovaa bidhaa za duka hili zimewekwa juu ukutani kama matangazo.

Duka la mavazi ya kiume limepambwa kwa mtindo wa kisasa na limepangwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ina muundo wa duara wenye rangi za kuvutia zinazoongeza mvuto wa mahali hapa. Taa ya kifahari, imening'nizwa juu ikiangaza kwa mwanga wa kuvutia.

Huu ni mwonekano wa ndani ya injini ya gari lenye matumizi ya muda mrefu. Vifaa vya injini, vinaonekana vikiwa na vumbi na baadhi ya sehemu kuwa na kutu. Betri nyekundu upande wa kulia inaonekana kuwa bado katika hali nzuri.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha dereva anapokea funguo za gari huku akitabasamu kwa furaha. Mwanaume mwengine yuko kando akitazama kwa tabasamu. Tukio hili linaashiria uwezekano wa ununuzi au ukodeshaji wa gari jipya.

Gari jeupe la kifahari limeegeshwa ndani ya duka la magari huku kipochi cha mbele kikiwa wazi. Mwanamke mmoja, anaelezea jambo kwa mwanamme aliye mbele yake. Wakionekana kujadili kuhusu gari hili. Mazingra ni safi na ya kisasa yanayo ashiria eneo la kibiashara la magari ya umeme.

Gari jeusi aina ya kwa mabano Subaru limeegeshwa kwenye uwanja wa mchanga karibu na ukuta wa mawe. Mwanga wa jua unaangaza upande wa kulia wa gari huku vivuli vikionekana upande mwingine. Katika mandhari ya nyuma kuna magari mengine yaliogeshwa sambamba.

Mwanamke mmoja anampatia mwanaume funguo ya gari, ishara ya makabidhiano rasmi, wote wawili wamevaa mavazi ya rasmi, wakionekana kuwa katika mazingira ya biashara au mauzo, gari jekundu linaonekana nyuma, likiongeza dhana, ya ununuzi, au uuzaji wa magari.

Ndani ya gari, kuna viti vya abiria vilivyopangwa safu tatu, huku baadhi vikiwa vimekunjwa kuonyesha nafasi ya mizigo au abiria zaidi. Dirisha la kushoto linaonyesha mandhari ya nje ya kijijini yenye nyasi na udongo wa rangi ya kahawia. Gari linaonekana kuwa katika hali ya kawaida ya usafiri wa abiria wa kawaida.

Watu watatu wamesimama karibu na gari; huku wakitabasamu na kuangalia kifaa cha kidijtali mkononi mwa mmoja wao. Mmoja wao amevaa suti rasmi akionekana kama mfanyikazi au muuzaji wa magari. Wengine wawili wanaonekana kuwa wateja waliovutiwa na maelezo wanayopewa.

Wanaume wawili wako kwenye kituo cha magari, mmoja akiwa anafafanua jambo huku akitabasamu na kuonyesha mbele. Mwanamke anayeandamana naye, anaonekana kuskiliza kwa makini huku akishikilia mkono wake mmoja. Wanazungumza kwa furaha kana kwamba wamejadili kuhusu gari mbele yao.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye eneo la kuegesha magari usiku. Mwanga wa taa za barabarani pamoja na majengo ya kibiashara yanaangaza eneo hili. Magurudumu ya gari yanaonekana kuwa ya kisasa na limewekelewa rimu za kipekee.

Watu watatu wamesimama kwenye eneo la kuuzia magari. Wawili kati yao wakiwa wateja wanaotazama kifaa mkononi. Wote wanaonekana kuwa na furaha huku wakifuatilia maelezo kutoka kwa muuzaji. Magari ya rangi tofauti yamepangwa nyuma yao ndani ya jengo la kisasa.

Gari jeupe limeegeshwa ndani ya jengo. Linaonekana kama gari mpya kabisa. Magurudumu yake yana muundo wa kipekee. Mwili wake una umbo la kisasa na laini. Mwangaza hafifu unaakishiwa kwenye sehemu ya juu ya gari.

Magari mapya yamepangwa kwa mstari ndani ya jengo, lenye kuta kubwa za vioo, zinazoingiza mwangaza wa kutosha, sakafu ni safi na inang'aa, na mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na nadhifu, sehemu hii inaonekana kuwa, ni sehemu ya maonyesho ya magari, au duka la kuuza magari.

Magari ya kifahari aina ya Mercedes na Gwagon yameegeshwa mtaani pembeni ya barabara yenye rangi nyeusi na nyeupe kwenye kingo. Miale ya jua inaangaza anga la bluu lisilo na mawingu huku taa ndogo za mfululizo zikiwa zimetundikwa juu kwa kamba. Jengo la paa la kinjano linaonekana upande wa nyuma likiongeza mandhari ya mji wa kisasa.

Ndani ya gari kuna viti vya mbele viwili ambavyo vimewekwa vizuri na vinaonekana kuwa safi. Dirisha la upande wa dereva limefunguliwa, na kuta za ukuta wa nje zinaonekana kupitia mlango wa gari uliofunguliwa. Sehemu ya dashibodi ina vifaa vya kawaida kama usukani, gear na viyoyozi.

Funguo za gari, zinaning'inia kwenye mlango wa gari jeupe, linaloonekana likiwa limeegeshwa, mandhari inaonyesha jengo refu la kisasa, lililoakisiwa, kwenye madirisha ya gari, hii inaweza kumaanisha hali ya maandalizi, au umiliki wa gari jipya.

Gari jeupe, limesimama kwenye eneo la wazi, lipo karibu na uzio wa chuma, na nyuma kuna magari mengine. Magurudumu ya gari, yana rimu nyeusi, zilizo na mapambo ya rangi ya fedha.

Ndani ya karakana kubwa kuna mabasi ya umeme au magari ya abiria yanayotengenezwa. Baadhi ya magari yamekamilika kwa rangi ya machungwa huku mengine yakiwa bado hayajakamilika. Sakafu ina alama za usalama na njia maalum za kupitisha magari haya.

Wanaume wawili waliovaa rasmi wamesimama ndani la duka la magari wakizungumza kwa furaha. Magari ya kifahari yanaonekana yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye vioo vikubwa. Mazingira ya ndani ni safi na ya kuvutia, yakionyesha biashara ya magari ya kisasa.

Gari la abiria, aina ya matatu, limesimama kando ya barabara ya vumbi, mbele ya eneo lenye miamba, limebandikwa sticker , ya huduma au shirika upande wa kushoto wa mlango wa mbele, mandhari ya asili ya milima, na nyasi inaonekana nyuma ya gari hilo.

Wauzaji wamepanga bidhaa zao pembeni mwa barabara katika solo la wazi katikati mwa jiji. Vitu vya kienyeji kama shanga, vikapu na mikeka vinaonekana vikiuzwa. Majengo marefu yanaonekana kwa umbali, yakionyesha eneo la mjini.

Soko lenye watu wengi, limejaa bidhaa mbali mbali zinazo uzwa chini ya mahema ya samawati na meupe. Watu wengi wanatembea na kukagua bidhaa zilizowekwa kwenye meza na chini. Inaonekena kuwa soko la wazi la shughuli nyingi za manunuzi zikiendelea.

Watu wengi wamekusanyika sokoni wakinunua na kuuza matunda na mboga. Rangi mbalimbali za matunda zimesambazwa kwenye vikapu vikubwa vikitoa mandhari ya kuvutia. Wafanya biashara wamekaa karibu na bidhaa zao wakisubiri wateja.

Magunia na ndoo zimepangwa juu ya meza zikiwa zimejaa viazi vilivyokusanywa kwa wingi. Mbele ya meza kuna karoti, matango na pilipili hoho zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari inaonyesha eneo la soko au sehemu ya kuuza mboga.

Kuna kibanda cha soko la wazi chenye mapambo mengi ya mikono kama vile bangili, vikuku na shanga zilizopangwa kwa ustadi. Vitu mbalimbali vimetundikwa juu ya paa la bati na kuonyeshwa kwenye mbao mbele ya meza kuu. Wauzaji, wamekaa ndani ya kibanda wakisubiri wateja huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mvuto.

Mtaa wa biashara, unaonesha vibanda vya kuuza bidhaa mbalimbali za kienyeji kama vile viatu viongozi na mapambo ya mikono. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi kuvutia wateja wanaopita. Watu wachache wanaonekana wakitembea kuelekea sehemu ya mbele ya mtaa huu.

Mazao mbali mbali ya chakula yamepangwa kwenye vibanda sokoni yakiwemo: nyanya, karoti, viazi na vitunguu, rangi tofauti za mboga hizi zimeifanya sehemu hii ionekane ya mvuto na maisha, biashara inaonekana kuwa katika mazingira ya kawaida ya soko la wazi.

Maua mengi ya rangi mbalimbali yamepangwa kwenye ndoo, na vifugashi yote tayari kuuzwa. Waridi weupe, nyekundu, na waridi mchanganyiko, ndio wanaonekana kwa wingi. Pamoja na aina nyingine za maua madogo meupe, na ya manjano. Majani mabichi, yamechanganywa na maua haya, yakiongeza uzuri na uhai.

Kuna barabara ya mtaa wa biashara iliyojaa maduka ya mguu yenye kuuza viatu na nguo. Watu wachache wanaonekana wakitembea huku gari jeupe likiwa limeegeshwa upande wa kulia. Majengo marefu yanazunguka eneo hili na miti inaonekana ikipamba mazingira.

Wafanyabiashara mbalimbali, wakiwa wamepanga bidhaa zao sokoni kwa ajili ya wateja. Mazao kama parachichi, limao na viazi, yanaonekana yamewekwa kwenye masanduku ya mbao. Watu wanatembea na kununua bidhaa huku wengine wakihudumu.

Kuna safu nyingi za herini za kipekee zilizotengenezwa kwa metali ya rangi ya dhahabu na shaba. Zimepangwa vizuri ukutani kila jozi ikiwa imening'inizwa kwa ndoano ndogo. Ubunifu wa herini hizo ni wa aina tofauti; baadhi zikiwa na maumbo ya wanyama na mengine ya ki-jiometria.

Matunda ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio kwenye kibanda cha kuuza sokoni. Kuna ndizi zilizo ning'inizwa juu, na machungwa, maembe, nanasi na mapera yakiwa mezani. Mazingira yanavyoonekana ni ya eneo la wazi lenye sakafu ya udongo.

Kuna soko la wazi, ambapo watu wanauza bidhaa za kienyeji, kama ngoma ndogo, vinyago, na mikeka ya mapambo. Watu kadhaa, wanaonekana wakichagua bidhaa, chini ya miavuli mikubwa ya rangi tofauti. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara, na utamaduni wa kiafrika.

Vikuku mbali mbali vya shanga vimepangwa kwa wingi kwenye meza au eneo la kuuza bidhaa. Rangi zinazotumika ni nyingi , zenye mvuto, ikiwemo rangi za bendera ya kenya. Baadhi ya vikuku vina maandishi kama kwenye mabano Kenya yaliyotengenezwa kwa mpangilio wa shanga.

Sandals , za rangi tofauti tofauti, zimetundikwa kwa safu, kwenye kibanda cha mbao sokoni. Mtu mmoja, amesimama upande wa kushoto, akionekana kuchagua, au kuangalia bidhaa hizo kwa makini. Mazingira yanayoonekana, ni la soko la wazi, lenye shughuli nyingi.

Kuna kaburi lililopambwa kwa mashada ya maua mbalimbali na limetengenezwa kwa mawe ya rangi ya manjano. Pembeni kuna miavuli ya rangi ya zambarau na buluu inayotoa kivuli kwenye eneo la kaburi. Nyuma yake, kuna majengo ya mjini pamoja na mnara wa mawasiliano unaoonekana kwa umbali.

Watu wanaonekana wakinunua bidhaa mbalimbali, katika soko lililojaa bidhaa za aina tofauti. Kuna meza nyingi, zilizopangwa kwa utaratibu, zikiwa na maua, vitambaa, nguo na mapambo. Mandhari ya soko hii, inaonyesha shughuli nyingi za biashara, na harakati za kila siku.

Nguo za mitumba zimetundikwa na kupangwa kwenye vibanda vya soko la wazi. Sakafu ni chafu na kuna nguzo ya mbao katikati ya njia. Mtu mmoja anaonekana akitembea nyuma akiendelea na shughuli zake za kununua.

Soko la wazi ambalo linaonyesha bidhaa nyingi za sanaa, kuna vinyago vya miti. Wauzaji wamepanga bidhaa zao ardhini juu ya plastiki au nguo. Watu wachache wanaonekana upande wa nyuma wakitazama au kuuza bidhaa hizi.

Bidhaa mbalimbali za mikono zimepangwa kwenye rafu na kuta za duka ndogo. Kuna shanga, vinyago, vikapu na mikoba ya kitamaduni iliyotengenezwa kwa rangi na mitindo tofauti. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za kipekee na zinazovutia wateja wa utalii au wapenda sanaa.

Vitu vya sanaa na ufinyazi, vimepangwa vizuri juu ya meza yenye kitambaa cheupe. Kuna mikoba ya mikono, sanamu za wanyama, kofia na viatu vya asili vilivyopambwa kwa rangi za kuvutia. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za utamaduni wa kiafrika na zinauzwa kwenye soko la kienyeji.

Watu wamesimama karibu na meza na ndoo zilizojaa maua ya rangi mbalimbali. Mazingira yanaonyesha kuwa, huu ni mtaa wa jiji lenye shughuli nyingi. Viti vya plastiki, na maboksi vinaonekana pembeni, vikionyesha biashara ya mtaa inayochangamka.

Mama mchuuzi ameketi upande wa kushoto wa meza, akiwa anauza mboga mbalimbali sokoni, meza imejaa pilipili hoho, matango, vitunguu, nyanya, viazi na bidhaa nyingine nyingi, za chakula, wateja na wauzaji wengine wanaonekana kwa mbali, wakiendelea na shughuli zao.

Duka dogo la nguo limepangwa kwa ustadi likiwa na rafu zilizojaa vitambaa vya rangi mbalimbali. Mbele ya rafu kuna manikeni lililovaa vazi la kitamaduni lenye mapambo ya kuvutia. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa zikiwa tayari kwa wateja kuchagua.

Soksi za aina na rangi mbalimbali zimewekwa juu ya meza ya chuma kwenye soko la mitaani. Mwanamke anaonekana nyumba ya meza hiyo akiwa anahudumia au kupanga bidhaa. Eneo la soko linaonekana kua na vumbi na uchafu ardhini.

Mazao mbalimbali ya mboga, na matunda, yamepangwa kwenye vibanda vya soko la wazi. Kuna viazi, karoti, nyanya, mahindi mabichi, ndizi na matunda mengine. Mtu mmoja amevaa shati ya mistari, amesimama upande wa kulia wa kibanda.

Duka limejaa sana. Sanaa za mikono za kiafrika, kama vile: sanamu, vinyago, na mapambo ya ngozi. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye kuta, na meza, kwa mpangilio wa kuvutia. Taa kali ya ndani, inamulika kila kazi ya sanaa, ikionyesha ubunifu wa hali ya juu.

Kuna kibanda cha kienyeji, kilichojaa mapambo ya mikono kama vile bangili, shanga na hereni za rangi tofauti tofauti. Vitu hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabango na kuvaliwa kwenye nyaya ndani ya kibanda. Huu ni mfano wa biashara ndogondogo ya bidhaa za kienyeji sokoni.

Jengo la gorofa lina uzio wa chuma na lango la kuingilia, linalo funguliwa kwa mikono. Maegesho ya barabarani yamepangwa kwa mstari ya manjano juu ya lami. Anga ni ya mawingu meupe yanayo changanyika na bluu ya anga.

Njia nyembamba ya ndani , ina rafu za vitabu pande zote mbili zenye mwangaza wa taa za ndani. Sakafu imetengenezwa kwa mbao laini, na kuna dirisha kubwa mbele linaloleta mwanga wa asili. Mlango wa kuingilia uko upande wa kushoto wa mbele, ya mpiga picha.

Jengo refu la kisasa, linaonekana likiwa na ghorofa nyingi, na muundo wa kuvutia. Kuna veranda pana, kwenye kila ghorofa, na madirisha makubwa ya vioo, yanayo ruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Kuna miti mirefu, imezunguka jego hili, likiongeza mandhari ya asili.

Jengo kubwa la gorofa limesimama nyuma ya duka la fanicha lenye vioo vingi vya mbele. Nguzo za umeme na nyaya nyingi zimeenea angani kuonyesha ni eneo la mijini. Upande wa kulia kuna jengo lingine la kijani kibichi lililo andikwa majina ya biashara.

Jumba hili la kifahari lina ghorofa mbili la muundo wa kisasa unaovutia, kuna bustani yenye nyasi, kijani kibichi, pamoja na mitende midogo pembeni, upande wa kulia, kuna njia ya mawe, tunayoelekea kwenye maegesho, yaliyofunikwa.

Nyumba ya kisasa yenye rangi ya bluu na njano, imejengwa kwa mpangilio mzuri. Gari limeegeshwa upande wa kushoto na lingine limefunikwa upande wa kulia wa ua, sakafu ya nje imetandikwa kwa marumaru, zenye rangi ya kijivu, na manjano.

Jengo la ngorofa mbili limejengwa kwa usanifu wa kisasa na lina madirisha makubwa ya vioo. Bustani ya mbele imepambwa kwa mimea ya kijani kibichi, maua na miti ya ndizi. Anga ni safi na lina mawingu machache ikionyesha hali ya hewa ya jua.

Hii ni bango la matangazo ya uuzaji wa nyumba katika eneo la, kwenye mabano Westlands, Nairobi, linasisitiza kuwa nyumba za vyumba viwili na vitatu. Maelezo ya mawasiliano pia yamewekwa chini kwa ajili ya wateja watakaovutiwa.

Majengo marefu ya kisasa yamezungukwa na miti mingi yenye kijani kibichi katikati ya jiji. Mbingu imefunikwa na mawingu mazito ishara ya huenda mvua inakaribia kunyesha. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa mchanganyiko wa mazingira mjini na asili.

Eneo la roshani, lenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia, vinaonekana kuwa safi na pana, kuna uzio wa chuma unaozunguka kwa usalama, ukitoa mtazamo mzuri, wa majengo ya jirani, majengo yenye paa za rangi nyekundu na madirisha mengi yanaonekana upande wa pili wa barabara.

Bango kubwa la matangazo, limewekwa kando ya barabara katika eneo la mji. Limeandikwa kuwa, kuna mahali ya kuuza na limewekwa na kampuni ya kwenye mabano, Prime Golden Properties. Nambari za simu za Angela na Sharon zimetolewa kwa mawasiliano zaidi.

Jengo la milango mikubwa ya chuma, limesimama kando ya barabara tambarare. Juu ya paa lake kuna mzigo mkubwa wa kuni zilizopangwa kwa wingi. Nyaya za umeme zinapita juu kushoto mwa jengo hili.

Jengo refu la ghorofa limechorwa kwa rangi ya kijani kibichi, na mawe ya kijivu. Juu kabisa kuna maandishi yaliyoandikwa, kwenye mabano Bonesta , kwa herufi kubwa. Anga ni safi na yenye rangi ya bluu, ikiashiria hali ya hewa ya jua.

Jengo refu la kisasa lenye vioo vingi na rangi ya samawati na nyeupe, limesimama katikati ya mji. Mbele yake kuna miti na maua yaliyoyopandwa vizuri yakiongeza mandhari ya kupendeza. Nyaya nyingi za umeme zimepita mbele ya jengo zikitokea upande wa kulia.

Jengo refu la ghorofa, lina mabango mbali mbali, ya biashara, kwenye sakafu ya chini, juu ya jengo, kuna maandishi mekundu, yaliyoandikwa, kwenye mabano, M4 Apartment , madirisha mengi, yanaonyesha kuwa, kuna vyumba vya makazi, na vingine vina mabalkoni.

Jengo refu linaonekana kuwa na biashara mbalimbali ndani ikiwa ni pamoja na duka la jumla . Mbele ya jengo kuna eneo la wazi lenye mbao na gunia ya vifaa vya ujenzi. Anga ni ya buluu safi ikiwa na mawingu machahe

Jengo la kisasa lina ghorofa mbili na lina mabalkoni ya vioo yanayoangalia nje. Eneo la mbele limepambwa kwa mimea ya kijani na ukuta mfupi mweupe unaozunguka bustani ndogo. Baiskeli imeegeshwa karibu na ukuta wa bustani huku paa la chuma likiwa juu ya sehemu ya maegesho, upande wa kushoto.

Watu wawili wapo kwenye duka la kisasa, na vyakula ambapo mmoja anachagua bidhaa na mwingine amesimama karibu, meza imejaa vyakula vya aina mbalimbali, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, mbele kuna matunda tofauti, kama, maembe na mapera, yaliyowekewa kwenye vikapu, vya mbao.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa mbali mbali, kuna viti vya plastiki, mikeka, nguo, na bidhaa za jikoni zilizopangwa kwa utaratibu, maeneo ya kuuza, barafu na mikate yanaonekana nyuma, yakiwa yameekewa alama wazi, taa za dari, zinamulika vizuri, kuhakikisha wateja, wanaona kila bidhaa.

Ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri .Mabango ya matangazo ya ofa yamebandikwa juu ya bidhaa ili kuwavutia wateja. Sakafu ni safi, na ya mwanga wa kutosha unaoangaza eneo lote la ununuzi.

Mlango wa kuingilia kwenye duka kubwa umefufunguliwa na kuna alama za kuwaongoza wateja. Ndani kuna bidhaa nyingi zimepangwa kwa safu zikiwa na bei zilizoandikwa kwa maandishi makubwa. Taa za dari zinamulika vizuri eneo lote la duka na kufanya mandhari iwe angavu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, kuna sehemu ya kuuza vyakula vya mizani, kama mchele na maharagwe. Mabango yaliyo juu yanaonyesha aina mbalimbali za bidhaa pamoja na bei zake. Mfanyakazi mmoja wa duka anaonekana akiwa katika mavazi ya kazi karibu na sehemu ya huduma.

Vinywaji mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ya duka kubwa. Mandhari ni safi na pana, ikionyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi. Mteja anaweza kuchagua aina tofauti za vinywaji kwa urahisi.

Rafu ya duka imejaa bidhaa mbalimbali, zilizopangwa vizuri. Kuna bango kubwa lenye maandishi ya offa maalum linalovutia wateja. Mandhari inaonesha mazingira ya ndani ya duka la rejareja.

Ndanii ya duka kubwa kuna safu za bidhaa mbalimbali, kama, vitunguu, mikate na vinywaji, maandishi makubwa ya kwenye mabano, Meat Market , inaonekana juu ya sehemu ya kuuza nyama, taa nyingi za dari zinamulika eneo nzima, kwa mwanga mkali na safi.

Bidhaa mbalimbali za umeme kama mashine za kufua nguo, zimepangwa kwenye duka kubwa. Kuna mabango ya bei na majina ya bidhaa kama vile LG na turbo wash . Sakafu ni ya vigae vya rangi ya krimu na taa nyingi za dari zinatoa mwanga wa kutosha.

Kuna aina mbalimbali za mboga na vyakula vinavyouzwa kwenye meza za chuma katika soko la kisasa. watu wanaonekana wakihudumiwa eneo la nyuma ya sehemu ya kuuza bidhaa. Bei za bidhaa zimeandikwa kwenye mabango meusi yaliyo juu ya kila kundi la bidhaa.

Mwanamke anatembea ndani ya duka kubwa la rejareja lililojaa bidhaa mbalimbali. Upande mmoja kuna safu ya vinywaji baridi, huku upande mwingine kuna bidhaa za maziwa na juisi. Mandhari ni safi, na taa za dari huangaza vyema bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri.

Mazingira ya ndani ya duka yanaonyesha sehemu ya kuuzia mikate, keki na bidhaa zingine za vyakula. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri mezani huku taa za gari zikitengeneza mwangaza wa kuvutia. Kuna mabango yaliyoandikwa fresh cleanshelf bread and cakes kuashiria ubora wa bidhaa.

Kuna rundo kubwa la karatasi za chooni zilizopangwa kwenye jukwaa la offer katikati ya duka kuu. Bidhaa hizo zimefungwa vizuri kwa plastiki yenye lebo ya Hanan. Pembeni kuna viti vya plastiki na bidhaa nyingine kwenye rafu za dukani.

Mfumo wa rafu umejaa mifuko ya chakula cha mbwa aina mbalimbali kwenye duka kubwa. Baadhi ya bidhaa zimepangwa juu ya rafu huku mingine ikiwa imewekwa sakafuni. Mandhari inaonyesha sehemu ya bidhaa za wanyama wa nyumbani.

Watu wanaingia kwenye duka kubwa la, kwenye mabano kaa for market. Kuna ishara kubwa yenye maandishi kwenye mabano welcome to kafu na nembo ya moyo. Shughuli za ununuzi zimepangwa kando ya mlango wa kuingilia.

Kuna friji kadhaa, vimepangwa kwenye eneo linaloonekana kwenye duka kubwa. Friji hivi vina rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyeusi na fedha, na vinaonekana kuwa vipya. Watu wawili wamesimama karibu na friji hivi wakionekana kama wateja wanaotazama bidhaa.

Rafu imepangwa viatu vya aina mbalimbali, ikiwa katikati ya duka kubwa, na rejareja, kuna bango la ofa ya asilimia hamsini, linalovutia wateja, watu wachache wanaonekana wakitembea, kwenye duka huku wakichagua bidhaa.

Hii ni eneo la matunda ndani ya duka kubwa la rejareja yenye nafasi ya kutosha na usafi. Matunda kama machungwa na maakulo yamepangwa vizuri kuvutia wateja. Wateja wachache wanaonekana wakinunua bidhaa huku toroli likiwa na bidhaa za dukani.

Ndani ya duka kubwa, kuna safu za bidhaa mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Maandishi ya kwenye mabano cleanshelf na freshmart yanaonekana kwenye nguzo za rafu hizo. Sakafu ni safi, na kuna mwanga mwingi unaosaidia kuona bidhaa kwa urahisi.

Watu wanasimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa katika duka kubwa la Carrefour . Kuna kibanda kidogo cha kahawa cha Spring Valley upande wa kulia karibu na mlango wa kuingilia. Mandhari ni safi na angavu na maduka yamepangwa vizuri ndani ya jengo la kisasa.

Nyafu zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka kubwa la bidhaa, vyakula vilivyo fungashwa kama juisi, nafaka na vitafunwa vinaonekana kwa wingi. Mwangaza wa dari unaleta muonekano wa kuvutia na usafi.

Watu wachache wanaonekana wakifanya manunuzi ndani ya duka kubwa la rejareja. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mzunguko na matangazo ya bei yamebandikwa juu kwa maandiko ya rangi ya manjano na machungwa. Sakafu ni safi na mwanga mwingi wa dari unafanya eneo kuonekana angavu.

Kuna boksi wazi linaloonekana kuwa limeachwa katikati ya njia kwenye duka la rejareja. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti, juisi na vinywaji baridi. Boksi hili linaweza kuwa hatari kwa wateja wanaopita kwa miguu.

Ndani ya duka kubwa, kuna viti vya plastiki vilivyopangwa juu juu karibu na baiskeli za watoto. Sakafu ni safi na kung'aa huku taa zenye mwangaza mkali zikiwa juu. Bidhaa mbalimbali, zinaonekana zikiwa zimepangwa kwenye rafu upande wa nyuma.

Mboga mbali mbali zimepangwa kwa mpangilio katika sehemu ya kuuza vyakula kwenye duka kubwa. Bei zimeandikwa wazi kwa kila bidhaa ikiwa ni pamoja na kunde, pili pili hoho na nyanya. Mteja mmoja anaonekana upande wa kulia akichagua bidhaa.

Mashine mbali mbali za mazoezi ya mwili zimepangwa juu ya zulia la kijani kwenye duka kubwa. Pembeni kuna rafu zilizojaa bidhaa tofauti kama vile maji ya chupa na vifaa vingine vya michezo. Mandhari inaonyesha mazingira ya kisasa yenye mwangaza mwingi wa dari.

Mwanamke anatembea kwenye njia ya kati, ya duka kiubwa, akiwa na toroli ya manunuzi, bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu upande wa kushoto, zikiwa na rangi tofauti, mwangaza wa dari ni mkali, na kuna alama za sehemu tofauti za bidhaa, zikiwa zimeandikwa juu.